Mtu aliyeketi. Amevaa fulana nyeupe na suruali ya jinsi ya samawati. Amekaa mkao wa juu kupeana na anaonekana kutumia kompyuta ndogo iliyowekwa juu ya mapaja. Mikono yake iko juu ya kibodi ya kompyuta ikionyesha kuwa anachapa kazi. Sehemu aliyokalia inaonekana kuaw sehemu nyeupe. Kuna mwanga hafifu nyuma unaweza kutokana na dirisha.

Mwanaume aliyevaa shati jeupe la mikono mirefu amesimama mbele ya dawati na kurekebisha tai yake. Dawati hilo lina kompyuta kubwa enye skrini pana, kikombe na masanduku kadhaa. Nyuma yake ukutani kuna mchoro mkubwa wa sanaa unaonyesha nyuso za watu na maneno yaliyoandikwa juu yake ingawa hayaonekani vizuri.

Mchoro wa kisasa una mwanamke anayefundisha karibu na ubao mweupe wenye orodha huku tarakilishi ya mkononi ikiwa na vitabu vya kidijitali kwenye skrini yake ikisaidiwa na vitu kama vitabu, kalamu, chai ya pai na nembo ya SBD Load .

Mwanammee mmoja ako kwa mkutano wa mtandaoni kwenye kompyuta. Skrini inaonyesha picha ya watu kadha waliopo katika mkutano huo. Mtu huyu, ameketi na amevaa nguo ya samawati akishikilia karatasi. Kwenye meza kuna kibodi na kipasa sauti kubwa upande wa kulia kuna kitufe cha kurekodi chenye rangi nyekundu chini ya picha. Mzingira haya yanaonekana kuwa ya ofisini ya kisasa.

Mkono uko karibu na ikoni ya kichwa chenye gia kwenye skrini ya dijiti. Ikoni nyingine zinazozunguka ni pamoja na vitabu, hati na alama za video zikiwa zimeunganishwa kwa mstari wa samawati kwenye mandhari ya giza. Pia picha ina alama ya Alamy, inaonekana mara kwa mara.

Mwanaume mweusi mwenye upara amevaa suti na tai akiwa ameketi kwenye dawati amejikita katika kuandika kwenye karatasi kutumia kalamu huku uso wake ukiwa makini. Mbele yake kuna tarakilishi na nyuma yake kuna pasia

Msichana mmoja aliyesukwa rasta ameketi kwenye meza na anajishughulisha na shughuli za masomo. Mkono wake mmoja unashika penseli na anaonekana akiandika kwenye karatasi iliyowekwa mbele yake. Karibu naye upande wa kulia, kuna kompyuta kibao iliyowekwa kwa stendi na screen yake inaonyesha picha ya mwanamke aliye mwalimu na anamfunza mtandaoni.

Michoro hii inaonyesha elimu ya teknolojia. Kuna kompyuta, simu na kibao cha chati ya kuhitimu, vitabu na karatasi ya vyeti. Pia kuna mikono inayoshikilia vifaa vya teknolojia na kitabu duniani. Mazingira yana rangi ya samawati yanaonyesha mambo ya masomo ya mitandaoni na ya jadi.

Mtu moja aliyevalia shati ya samawati anatumia kompyuta mkononi ilhali mwenzake anatumia simu na ameshikilia kalamu mkononi. Kuna vitabu kadhaa vilivyo juu ya meza na kuna kahawa pia na mwanga unatokana na madirisha makubwa yalio kando yao.

Kijana mmoja ameketi akitazama skirini ya kompyuta ambayo inaonyesha dirisha la programu au video. Ndani ya dirisha hilo kuna picha za washiriki wengine ikiaashiria kuwa na mawasiliano yanayoendelea. Kuna kamera ndogo nyeusi iliyowekwa juu ya skirini ya kompyuta ikionyesha kuwa watu hawa wanatumia kamera ya nje kwa mawasiliano ya video.

Mwanamke mmoja aliye na nywele nyeusi na amevalia shati nyeupe ako katika video ya mtandaoni na mwanamume mmoja anayemuonyesha kidole cha gumba kuashiria iko sawa. Ukuta imepakwa rangi nyeupe na kando ya tarakilishi ile kuna mimea.

Eneo la kusomea lina kompyuta mpakato iliyowazi na skrini yake ikionyesha mkutano wa mtandaoni wa kimasomo. Upande wa kulia wa kompyuta kuna kikombe cha samawati kilichojaa kinywaji. Karibu yake, kuna daftari lililowazi likiwa na kalamu juu yake. Nyuma ya kikombe, kuna rundo la vitabu na tofaha jekundu juu yake.

Mwanaume aliyevalia vifaa vya uhalisia wa kweli Virtual Reality kwenye kichwa chake, anaonekana kuwa amejikita katika ulimwengu wa kidijitali, ambapo kuna mwangaza wa rangi ya chungwa na maonyesho ya kiteknolojia yanayoelea mbele zake. Mazingira yanaonekana ya kisasa ya kiteknolojia ikiwa na rangi ya bluu na nyeupe zinazoonyesha data au maonyesho ya kidijitali.

Chumba cha malazi, chenye mpangilio rahisi, kina kitanda kilicho na shuka ya miraba ya samawati na nyeupe. Ukuta wa chumba hicho una rangi mbili; sehemu ya juu ni nyeupe na sehemu ya chini ni rangi ya chungwa hafifu. Mlango wa samawati unaonekana upande wa kushoto wa kitanda. Karibu nao kuna vitu vingine vinavyoonekana. Sakafu inaonekana kuwa safi.

Jengo kubwa lenye usanifu wa kuvutia lina kumbi pana na nguzo nyeupe. Jengo hili lina ghorofa mbili au zaidi ambapo lina paa la rangi nyeusi. Mbele ya jengo kuna bustani iliyotunzwa vizuri yenye nyasi fupi na vichaka vidogo vilivyopokolewa kwa umbo wa mraba vikizungukwa na njia ianyoonekana kuwa lami. Hili linaweza kuwa shule fulani.

Mkataba ina vitabu vingi. Ukuta wa nyuma umefunikwa kabisa na rafu kubwa za mbao zilizojaa vitabu vya rangi mbalimbali zikionyesha mkusanyiko mkubwa wa maandishi. Juu ya rafu hiyo kuna mimea iliyopandwa ikionyesha hali ya uhai na uzuri kwenye chumba pia kuna saa yenye muundo wa kupendeza na rangi tofauti iliyopakwa ukutani juu ya rafu.

Ndani ya chumba kuna vitanda viwili. Vyote vimetandikwa shuka nyeupe na vina mito myeupe. Kila kitanda kina neti nyeupe ya kuzuia mbu iliyong'inia kutoka juu. Kati ya vitanda kuna zulia ndogo ya rangi ya beige . Dirisha linaonekana nyuma na lina mapazia ya muundo na kuna kitambaa cha samawati kinachoning'inia karibu na dirisha.

Chumba cha mkutano kimepambwa kwa mapambo ya kuvutia. Kina uwezo wa kuchukua takribani watu kumi. Viti vya ofisi vilivyopangwa kuzunguka meza vinaonyesha kuwa chumba hiki kinatumika kwa shughuli za mikutano. Pia, kuna televisheni ya kidigitali inayotumika kuonyesha taarifa.

Darasa la kompyuta lina wanafunzi kadhaa wengi wao wakiwa watoto wa shule ya msingi. Wameketi mbele ya tarakilishi. Kila mwanafunzi anaonekana kuwa na tarakilishi yake binafsi yenye kibodi. Wanafunzi wote wamevalia sare za shule, na wengine waonekana wakiangalia skrini zao. Kompyuta zimewekwa kwenye meza ndefu zilizopangwa kwa safu.

Bwawa la kuogelea lina watu watatu. Maji ya bwawa yanaonekana kuwa masafi ya rangi ya samawati. Mtu mmoja anaonekana akijifunza kuogelea akitumia kifaa cha kusaidia kuelea. Na maji yanaruka nyuma yake, ikionyesha kuwa anapiga miguu. Watu wengine wawili wako ndani ya bwawa. Nyuma ya bwawa kuna viti na meza zilizopangwa zikionyesha kuwa ni eneo la kupumzika. Mandhari yanaonekana kuwa nje.

Mwalimu mmoja amesimama darasani akizungumza mbele ya kundi la wanafunzi. Mwalimu huyo ni wa kiume na amevalia shati jeupe na suruali ya samawati anaongea kutumia ishara ya mikono. Wanafunzi ambao ni watu wazima wamekaa kwenye madawati ya kibinafsi wakimsikiza mhadhiri huyu kwa makini. Darasa lina mwadilisha makubwa yanayoingiza mwangaza wa asili.

Ukumbi wa ndani wa jengo la kisasa una sakafu nyeupe na mwangaza wa taa za dari zinag'aa. Kuna watu kadhaa waliovaa suti wanaotembea katika ukumbi huo. Kuta za chumba zimepakwa rangi nyeupe na kahawia na kuna nguzo za mkinga zinazo unga mkono muundo wa jengo. Sehemu ya mbali ya ukumbi inaonekana kuwa na mlango.

Bango linaashiria vyumba vya malazi vya wanafunzi vya YMCA. Bango hilo linaandikwa kwamba wanatoa vyumba vya kulala, mikutano, maegesho na nafasi ya kafeteria na ofisi. Bango limeshikiliwa na ukuta na barabara ina magari yanayoonekana mbele yake. Mazingira yanaonekana kuwa ya mijini na yana miti kando ya barabara.

Wasichana wawili wanacheza mchezo wa hoki kwa uwanja wenye nyasi. Msichana wa kulia amevaa shati jekundu na kaptura nyeusi akiwa ameinama chini akijaribu kudhibiti mpira mdogo wa hoki kwa kutumia kijiti chake cha hoki. Ana nywele ndefu zilizofumwa. Msichana wa kushoto amevaa fulana ya samawati na kaptura nyeusi akiwa ameshikilia kijiti chake cha hoki na anaonekana akimfuatilia mwenzake.

Wachezaji wa mpira wa wavu wanaruka juu kujaribu kuzuia mpira. Mchezaji mmoja amevaa jezi ya samawati yenye nambari kumi na mbili. Mwingine amevaa jezi ya kijani. Mpira wa wavu wenye rangi ya manjano na samawati unaonekana angani katikati yao. Nyuma yao kuna watu wengine wanaotazama mchezo ule.

Chumba cha kulala kina vitanda vinne, kuna kitanda kimoja cha ghorofa chenye vitanda viwili na vitanda vingine vya kawaida. Vitanda vyote vina fremu za mbao na magodoro yana rangi ya zambarau. Chumba kinaonekana kuwa na ukuta nyeupe na mapazia meupe kwenye dirisha. Sakafu ina vigae.

Darasa tupu lina miti na meza za wanafunzi zilizopangwa kwa sakafu. Meza na viti vingi vimetengenezwa kwa mbao na chuma. Madirisha makubwa yanaonekana upande wa kulia kiruhusu mwanga kuingia ndani ya darasa. Kwenye ukuta za nyuma kuna chati au mabango yaliyo badilikwa pia kuna rafu na kabati ukuta pembeni.

Rafu za vitabu zimejazwa na vitabu mbalimbali. Kwenye rafu ya juu kabisa kuna vitu vichache vilivyopangwa kwa makini. Kuna kitabu cha rais wa zamani wa marekani Barack Obama na kitabu kingine chenye jalada la samawati na maandishi ya Thee Sing . Rafu hizo zimepangwa vitabu kwa wima huku migongo yao ikaonekana ikionyesha mkusanyiko mkubwa wa masomo mbalimbali.

Katika chumba cha kulala, upande wa kushoto, kuna kitanda kimoja chenye godoro lenye mustari na mto mwekundu. Upande wa kushoto, kuna meza ndogo iliyobandikwa ukutani ikiwa na televisheni ndogo ya zamani, vifaa vya kuandikia na vitu vingine vidogo. Chini ya meza hio kuna soketi za umeme na nyaya zilizoning'inia.

Chumba cha kulala kilicho na vitanda viwili vya juu na chini karibu na dirisha kubwa. vitandaa vina blanketi na karafu zilizowekwa vizuri. Dirisha linaangalia nje ambapo kuna mazingira ya nje na kuna kioo kwenye kona ya chuma. Sakafu ni ya mbao na kuna begi moja lenye limewekwa chembeni. Chumba kina mwanga wa asili ya kutoka kwa dirisha.

Chumba kina kitanda cha juu na chini kilichotengenezwa kwa mbao chumba kina ukuta wa rangi nyeupe sakafu ya mbao na dirisha kubwa la kioo, kuna kabati la mbao pembeni na kiti kilichowekwa karibu na dirisha ,chumba kinaonekana wazi na kilicho na mwanga kutosha kutoka kwa dirisha.

Wanafunzi wamevaa sare za rangi nyekundu wakiwa wameketi kwenye viti vyao na meza zilizobeba tarakilishi. Anaonekana amejikitia kwenye kazi yao huku mwalimu mmoja akiwa amesimama mbele ya darasa akifunza au kueleza kitu kwa kutumia skrini iliyo nyuma yake. Darasa lina ukuta wa rangi ya manjano na kuna vitu vya mapambo kwenye ukuta ikiashiria mazingira ya elimu.

Darasa lina wanafunzi wanne walioketi wakisikiliza mwalimu aliyesimama mbele ya ubao wa maandishi. Mwalimu amevaa jezi nyekundu na anaonekana akiwa na kitu mkononi wake wa kulia. Ubao umeandikwa maelezo ya somo ikiwa pamoja na nambari na maneno. Kuna pia ramani kwenye ukuta nyuma ya vifaa vya darasa, kama kompyuta na vitabu. Wanafunzi wameweka vitabu vyao juu ya meza.

Mwanafunzi wa kike amekaa kwenye kiti cha gurudumu na kutumia kompyuta mpakato mzani. amevaa barakoa nyeusi na shati la rangi ya maruni. Mbele yake kuna chupaya kusafisha mikono kuashiria tahadhari za kiafya. Wanafunzi wengine wanaonekana wameketi nyuuma yake baadhi yao pia wakiwa wamevaa barakoa.

Mwanamke mmoja aliye mwalimu amesimama mbele ya kundi la watoto shuleni. Amevaa rinda la rangi ya machungwa na kitambaa cheupe shingoni, huku akionyesha ishara ya vidole viwili, kwa mkono wake wa kulia. Mtoto mmoja wa kiume, aliyenyolewa nywele fupi pia anafanya ishara hio hio.

Katika darasa la wanafunzi wenye mahitaji maalum, kuna vijana wanne na mwanamke mmoja mzima. Wamekusanyika karibu na meza. Mwanamke huyo anatabasamu na anaonekana kuwa mwalimu. Kuna kijana mmoja ameketi kwenye kiti cha magurudumu upande wa kushoto akitabasamu na kuangalia juu. Mkononi ana kalamu inayoonekana kuandika.

Watoto wanne wamevaa sare za shule za rangi ya buluu. Mmoja wao ameketi kwenye kiti cha gurudumu kuashiria ulemavu ilhali wengine watatu wamesimama karibu naye wakiwa na tabasamu. Wamevaa soksi nyekundu . Mazingira ya picha yanaonekana kama yamejaa matone ya mvua kwenye uso wa buluu ikiashiria hali ya mvua.

Darasa lina mwalimu aliyeketi kwenye kiti chake cha magurudumu akifunza wanafunzi. Mwalimu huyo ameshika modeli ya kitu na onekana kukieleza. Wanafunzi kadhaa wameketi kwenye madawati waki andika au kuuliza maswali na mmoja wao ameinua mkono. Darasa lina ubao ulioandikwa we are one , sisi ni watu wamoja.

Mama anamfunza mtoto wake kuchora kwenye meza. Mama amevaa jezi ya rangi ya zambarau na ana nywele zilizosukwa. Mtoto ambaye amevaa jezi ya mstari wa rangi ya samawati na nyeupe, anaonekana kufurahishwa na kuchora na kalamu nyekundu. Meza ina karatasi yenye michoro ya rangi mbalimbali na chumba kina mwanga wa asili kutoka kwa dirisha.